Kiongozi akiwa anatoa elimu kwa watu wazima wa kike na wa kiume; ambao wamejipanga katika mduara wakiwa wanamsikiliza kwa makini, huku nyuma kukiwa na bango lililotengenezwa kwa rangi mbalimbali.

Mwanamke akiwa anapanda ngazi kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wa darasa la shule ya awali, ambapo kuna midoli mbalimbali iliyochorwa katika kuta za darasa hilo.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea pamoja na sehemu za kutelezea zilizotengenezwa kwa plastiki ya rangi tofauti tofauti, katika ardhi kukiwa na udongo mlaini, ambao humkinga mtoto asiumie pindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya msingi yaliyo na jengo la ghorofa la madarasa nje kukiwa na bustani nzuri yenye nyasi fupi za rangi ya kijani na maua yaliyoizunguka ya kichongwa vizuri. Pia kuna sehemu ya maegesho ya magari.

Kitabu kilichochapishwa kikiwa na maandishi meusi, ambacho kinatumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, somo la kiingereza, likiwa na picha mbalimbali, ambayo inawasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa nje kukiwa na bustani yenye miti mirefu inayotoa vivuli pia kuna nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo zimezungukwa na maua yalio chongwa.

Sehemu maalumu ambayo imetengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa na madroo madogo yanayotumika kuhifadhia madaftari, mifuko au vitu mbalimbali vya walimu wa shule ya msingi.

Ukuta wa darasa uliobandikwa vikaratasi vinavyoonyesha siku za wiki kama vile jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano alhamisi, ijumaa, jumamosi vikiwa vimepangwa kwa mtiririko huo na kuandikwa kwa lugha ya kingereza, ambayo hutumika kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Mazingira ya shule ya msingi yaliyo na jengo kubwa la madarasa ambalo linabaki ya rangi nyekundu, mbele yake kukiwa na uwanja wa michezo wenye nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na gari bovu kwa ajili ya kuchezea.

Kitabu kilichochapishwa chenye maandishi ya rangi nyeusi na picha mbalimbali, ambacho kinatumika kwa ajili ya kufundishia somo la kiswahili kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha ambazo zinasaidia wanafunzi hao kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wakike wa shule ya msingi aliyejifunga ushungi kichwani, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa kuandika kwenye ubao mweusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa katika darasa wameketi kwenye dawati wakifanya majadiliano au wakijifunza vitu mbalimbali kwa kutumia vitabu, madaftari na kalamu ambavyo vipo juu ya meza.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyevaa suti ya rangi nyeusi akiwa anatumia ubao kufundisha somo la sayansi, linalohusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula ambao upo katika mwili wa binadamu.

Vyumba vya mabweni, ambavyo vinatumika na wanafunzi wa shule ya sekondari, vikiwa na kitanda vya chuma ambavyo vimeunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini, vikiwa vimetandikwa vizuri mashuka masafi.

Shule ya sekondari yenye majengo ya darasa yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma yenye paa la rangi ya bluu, kukiwa na uzio wa senyenge ambayo imeanikwa nguo za wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya sekondari anayefundisha somo la kemia, akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali mbalimbali zilizopo katika chupa juu ya meza zikiwa na rangi tofautitofauti.

Walimu wawili wa kiume wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama nje ya majengo ya darasa, wakikagua mitihani ambayo imehifadhiwa vizuri kwenye bahasha za rangi ya bluu iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha Wanafunzi wa kike na wa kiume, walio keti katika viti huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile: madaftari, kalamu za kuandikia, mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo na kadhalika.

Wanafunzi wa vyuo wa kike na wa kiume wakiwa wameketi, wakifanya majadiliano mbalimbali ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari, simu mjanja na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya darasa wameketi, huku wengine wakisimama, ambapo wanafanya majadiliano mbalimbali kwa kujifunza kupitia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na kompyuta za mezani pamoja na chupa za kunywea maji, wakiwa wanamsikiliza kwa makini huku wengine wakiandika wanachofundishwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamevaa majiho marefu ya rangi nyeusi na nyekundu, ambapo wanarusha kofia juu kuashiria kuwa wamemaliza masomo yao ya elimu ya chuo.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati; huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato wanazotumia kujifunza, madaftari, kalamu za kuandikia pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume wa chuo kikuu wakiwa wameketi katika vimbweta, wakifanya majadiliano ya vitu mbalimbali wakitumia kompyuta mpakato iliyopo mezani pamoja na madaftari na kalamu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wanafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele ya darasa akiwa anatumia kifaa maalumu, kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato na kuyaonyesha juu ya kitambaa cheupe.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa vyuo, walioketi katika madawati, wakiwa wanamsikiliza kwa makini, wengine wakiandika kile wanachofundishwa kwa kutumia kalamu na madaftari.

Mwalimu akiwa ana wafundisha wanafunzi wa chuo waliopo ndani ya darasa wakiwa wameketi kwa mpangilio, wa kuwa wa mbele wamekaa sehemu za chini kupanda mpaka wa mwisho wakiwa wame kaa sehemu za juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo mbalimbali ya vitendo ya utengenezaji pamoja na matumizi ya kompyuta za mezani, wakiwa wanatumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya upakuaji wa rangi ambapo wanaziba sehemu ambazo hazitakiwi kupata rangi kisha kumwaga rangi hiyo, wakiwa amevaa vifaa maalumu kujikinga pua na mdomo; ili wasivute hewa hiyo ambayo inaweza waletea madhara.

Vijana wawili wa kiume wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, ambapo wanafanya matengenezo ya kompyuta ya mpakato na kompyuta ya mezani, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia kupima umeme mdogo na kwa ajili ya kuchomelea.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwaajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vitu vya thamani kama vile, meza na viti wakitumia mbao na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kupima urefu, kupigilia misumari au kukatia mbao hizo.